Soko la mapambo, ya aina na rangi tofauti viatu, mikoba, nguo kama vile marinda, suruali ndefu, shati, sweta, zote zimepangwa kulingana na rangi, na ukubwa, matumizi, au jinsia tofauti, ili kuwezesha wanunuzi kuchagua na kununua kwa urahisi.

Duka la nguo la kifahari la woolsworth , ndani kuna nguo zilizovalishwa miigo ya rangi nyeusi na nyeupe. Nguo zenyewe ni za rangi tofauti kama vile njano na kijani kibichi. Kuna marinda, sketi , blausi na shati za mitindo tofauti. Pia kuna kofia, mikoba na viatu.

Nje ya duka la mapambo linalojulikana kama Budget Wear. Duka hili huuza nguo za mitumba yaani zimeshavaliwa na wengine kabla ya kuuzwa tena. Marinda yamepangwa kwenye michongo iliyo na umbo la wanawake ili kutangaza aina za nguo zilizo ndani. Kuna mwanasarakasi aliyevalia kila aina ya ili kuwavutia wanunuzi waingie ndani na kununua wanachohitaji na kinachowapendeza.

Soko la nguo, kuna jaketi za aina na rangi tofauti zilizopangwa kwenye rafu iliyo chini ya mti, zinginezo zimelazwa ardhini kuonyesha kwamba soko hili ni la kando kando ya barabara. Jaketi zile ni za hasa vijana kwani zina mitindo tofauti nyingiazo zina kofia iliyo shikana na jaketi lenyewe, pia zina michoro ya rangi tofauti na mitindo tofauti.

Duka la mapambo ya kifahari, nguo zimepangwa vizuri kwenye rafu, nguo zenyewe ni za mitindo na rangi tofauti zingine zimepambwa na michoro ya kuvutia vijana, kando kuna pia kuna viatu vilivyopangwa, viatu hivi ni vya aina ukubwa na mitindo tofauti.

Duka ya nguo na mapambo mengineo. Nguo kama koti, rinda, sweta, shati, taulo ya mitindo, ukubwa na rangi tofauti yamepangwa kwenye rafu au michongo ya umbo za watu ili kutangaza nguo zinazopatikana hapa na ili pia kuwezesha wanunuzi kuchagua nguo na bei na kununua kwa urahisi.

Duka la nguo ya jinsia ya wanaume kuna suti za aina, rangi na mitindo tofauti. Mikononi wa kila koti kuna jikaratasi la kuonyesha ukubwa au bei wa kila suti. Suti hizo zimepangwa kwenye rafu ili kurahisisha wanunuzi kufikia, kuchagua na kununua nguo zinazowatoshea na kuwafurahisha.

Dukani la mapambo kama vile: mikufu, herini, vipuli, miwani ya kuzuia miale ya jua, imepangwa kwenye rafu kwa utaratibu. Mikufu na herini ya aina na thamani tofauti imepangwa kwenye miigo mieusi ilikuwavutia wanunuzi. Dukani pale pia kuna bidhaa zingine kama viatu na mikoba ya wanawake.

Duka la nguo za watoto wa jinsia na umri tofauti. Kuna suruali ndefu, shati, blauzi, vinyasa, sweta na mikoba ya rangi tofauti. Ukutani kuna vibango vya matangazo ya nguo zilizomo kwenye duka na pia bei zake.

Hili ni duka la mapambo, linauza nguo, viatu, tai, kofia, shati, suruali ndefu hivi vyote vimepangwa kwenye rafu kulingana na rangi na aina ya vitu hivi mbalimbali. Kwa mtazamo wangu naona hili linashughulikia jinsia ya wanaume hasa.

Hili ni duka la mapambo ya wanawake. Kuna sidiria na chupi za aina na rangi mbalimbali. Kunazo zenye ni nyeupe, nyekundu, zingine ni kubwa, zingine ni wastani na zinginezo ni ndogo.

Naona rafu ya viatu za aina mbalimbali. Zingine zinakaa viatu za kuenda ofisini, michezoni au matembezini. Naona viatu ambazo zimetengenezwa na ngozi, zingine zimetengenezwa na mpira. Naona viatu nyeusi, zingine za nyeupe, kahawia na zingine za kijani kibichi.

Dukani la mapambo la watoto. Duka hili linauza nguo za aina, rangi, ukubwa tofauti tofauti kama vile pajama, suruali ndefu, shati, soksi, sweta, chupi, viatu kadhalika. Mlangoni kuna askari wa kudumisha usalama. Ukutani tunaona vibango vilivyochorwa watoto warembo wa kuvutia wanunuzi.

Hili ni duka la mapambo la wanawake. Tunaona viatu, mikoba midogo au mikubwa ya rangi na aina tofauti. Tunaona saa za mkononi, mikufu, vipuli, herini, kofia, hivi vyote vimepangwa kwenye rafu. Kuna mpangilio mzuri sana.

Duka la mapambo, nguo zimepangwa kwenye rafu kwa mchanganyiko, kuna sketi, blauzi, suluwari ndefu, kaptula, zote za maua na ukubwa na rangi mbalimbali zimewekwa mahali pamoja, juu ya halafu hilo la nguo kuna mikoba pia ya aina na rangi tofauti. Maandishi ukutani yanatangaza kwamba duka hili ni la mapambo ya familia yote kwa jumla.

Hili ni duka la mapambo. Duka hili lina mikoba, viatu na nguo za aina na rangi nyingi, zilizopangwa kwenye rafu mtawalia. Kuna wanunuzi wanaume, wanawake na vijana wengi wanaochagua either nguo, viatu, mikoba kulingana na vibango vilivyomo pale naona kuna pia nguo za watoto.

Hili ni duka la nguo za mitindo. Mtindo unaonyeshwa pale ni wa mchezaji wa klabu cha Amerikani, wa mchezo wa vikapu. Naona pia aina na aina za nguo na rangi mbalimbali. Naona suruali ndefu na pia kaptula hasa za wanawake.

Gari jeusi la kifahari limeegeshwa mahali pa kuuzia magari ingawaje kulingana na namba ya usajili gari hili sio jipya sana linaonekana ni safi na rangi yake haijachaka. Mataa na magurudumu yake yako kwenye hali nzuri sana. Gari hili laweza kubeba takriban watu watano na lina wanaweza kutumika na familia kibinafsi.

Trela kubwa ya rangi ya manjano limebeba magari madogo kama kumi hivi. Trela hili lina jukwaa mbili moja juu ya ingine. Magari ndogo yamepangwa kwa utaratibu kwenye jukwaa zile. Trela hili laweza kuwa linasafirisha magari haya kuyapeleka mahali yanakouziwa au laweza kuwa linatumiwa lenyewe kama mahali pa kuuzia magari.

Gari jeusi la kifahari limeegeshwa katika mahali pa kuuzia magari kulingana na ukubwa wake, injini yake inatumia dizeli au umeme. Gari hili la kubebea watu watano ni la kibinafsi sio la umma. Nambari zake za usajili za kenya ingawa zinaonekana ni za kitambo kidogo. Gari lenyewe lina mataa, magurudumu na rangi ambayo haijazeeka.

Basi ndogo la rangi nyeupe limeegeshwa kando na barabara. Gari hili linaloweza kubeba watu kumi, laweza kuwa la umma au la mtu binafsi. Kulingana na ukubwa wake, gari hili linatumia aidha dizeli au nguvu za umeme ili kuwezesha injini yake kufanya kazi. Magurudumu yake meusi yanaonekana yako na mvuke wa kutosha. Madirisha yake ni makubwa, yaweza kufungwa au kufunguliwa.

Hili ni soko la gari. Naona magari mbalimbali yaliyoegeshwa uwanjani wa nyasi. Magari hayo ni ya aina mbalimbali na rangi mbalimbali naona meusi, meupe, ya bluu. Nyuma ya magari naona mlinzi pia naona labda mnunuzi na muuzaji wa magari hayo.

Naona gari la kijani kijivu lililoegeshwa katika mahali pasafi sana, ni kama ni mahali mjini. Kando ya gari hilo naona jengo lenye maduka kwa sababu naona mwanamke mmoja pale mwisho akihudumiwa. Jengo hilo pia limeandikwa kua, kuna mahali pa kujiburudisha.

Hapa ni dukani la kuuzia magari. Naona muuzaji na mnunuuzi kando yao kuna gari jeusi. Muuzaji huyu anaonekana kumelezea mnunuuzi utendakazi wa gari hilo. Wote wanatabasamu kumaanisha wanafurahishwa na wanachozungumza. Nyuma yao kunaonekana magari mengine yanayongojea kununuliwa.

Soko la mapambo hasaa ya jinsia ya wanawake ya kujirembesha. Mapambo haya yakiwemo: vipuli, mikufu, bangili, herini, yametengenezwa kwa shanga na vilulu vya rangi tofauti kama vile: dhahabu, fedha, bluu, nyeusi, zambarau na kadhalika. Mapambo yale yamepangwa kwa utaratibu kulingana na aina na matumizi yao, ilikuwawezesha wanunuzi kuchagua na kununua kwa urahisi.

Sokoni pa maua, maua ya aina tofauti yamepangwa kwa vibunda vidogo na vikubwa, na kuwekelewa mezani ili yakauzwe. Maua ya waridi ndiyo mengi, ya rangi nyeupe, manjano, mekundu na kijani kibichi. Maua mengine, yamepangwa kwenye ndoo, ilikuyahifadhi kwenye maji, iliyasikauke.

Soko la kuuzia bidhaa ya familia ya boga au malenge. Aina hii ya mboga hutumika sio sana sana kwa kula, bali kwa kutengenezea vibuyu vinavyokaa vikombe lakini ni vipana zaidi. Vibuyu hivyo hutumika kuwekea maziwa ili ichache, lakini pia hutumika kuuzia uji au vinywaji vinginevyo mikahawani.

Soko la mapambo, michongo ya aina, ukubwa na rangi tofauti imewekwa kwenye rafu kwa wingi. Michoro hiyo imeigwa toka kwa umbo la wanyama kama vile punda milia, twiga, simba na ndovu. Pia imeigwa tokana na maumbo ya watu wa jinsia ya wanawake au wanaume. Mapambo hayo yanatumika kurembesha nyumba, gari au ofisi.

Soko la mazao ya shambani yaliyo mboga, matunda kama vile viazi vitamu, ndimu mbalimbali, karoti, kitunguu, pilipili, tango na kadhalika yamepangwa kwenye kreti na kotoni tayari kuuzwa.

Soko la mazao ya shamba. Wachuuzi wameketi kando na bidhaa zao walizoziekelea kwenye magunia waliyotandika sakafuni. Matunda kama vile mandizi, mapera na machungwa yanauzwa. Bidhaa zingine zikiwemo malenge, dania, karoti, kitunguu saumu, biringanya, matango na kadhalika. Wanunuzi wanatembea sokoni huku wakinunua wanachohitaji.

Soko, mtaani, kuna maduka ya aina mbali mbali ya matunda na mboga kama vile: mandizi, kabeji, vitunguu, nyanya, viazi. Pia kuna maduka ya nguo tunaziona sare zikining'inia toka paani. Pia, kuna michoro ya kurembesha kuta za manyumba na pia mikoba ya mitindo na rangi tofauti.

Sokoni panapouziwa mapambo mbalimbali kama vile mikufu, bangili, pete, vipuli, mishipi na kadhalika. Bidhaa hizi zilizotengenezwa kwa uzi na shanga za aina na rangi tofauti kama vile manjano, nyeupe, nyeusi, nyekundu zimepangwa kwenye jukwaa fupi lililotandikwa kando ya barabara ili kuwavutia wanunuzi na kuwawezesha kuchagua na kununua Kwa urahisi.

Duka la mapambo, mikufu, herini, bangili, vipuri, mishipi, yote ya aina mbalimbali, imepangwa kwa utaratibu kwenye rafu na meza sokoni kulingana na aina na rangi. Bidhaa hizi zimetengenezwa tokana na vilulu, ushanga, vitambaa vya rangi nyekundu, nyeusi, manjano, na kadhalika.

Soko la mapambo tofauti marinda, shati, vinyasa, vikoi. Kuna mapambo pia ya mikufu, vipuri, herini, pete, zote zilizotengenezwa na shangaa za ukubwa na rangi tofauti kama vile nyeupe, nyeusi, manjano, kahawia na kadhalika. Soko lile limo katikati ya mji kwa sababu kando yake tunaona majumba maarufu ya mji wa Nairobi.

Duka la nyama au butcher . Hapa nyama iliyochinjwa kichinjioni huletwa na huning'inia kwenye rafu ili kuzuiza kupata uchafu au pia njia ya kuvutia wanunuzi. Vipande vilivyokatwa huwekwa kwenye rafu ya kioo kwa sababu ya kiafya na pia kuvutia wanunuzi. Nyama yaweza kuwa ya mbuzi, ng'ombe, kondoo na ngamia kulingana na liliko duka lile.

Soko la bidhaa za shamba kama vile mboga na matunda. Matunda ya aina tofauti kama vile: mananasi, machungwa, mapapai, tikitiki maji, yamepangwa kwenye rafu tofauti. Bidhaa pia kama: nyanya, vitunguu, viazi, viazi tamu, mboga, karoti, pia zimepangwa kwenye rafu au kreti ilikuwawezesha wanunuzi kuchagua na kununua kwa urahisi.

Soko la maua. Maua mengi hapa ni maua ya waridi, yako na rangi ya nyeusi mengine ni meupe ya njano, nyekundu. Kando yapo kando ya hapo naona ndoo, ndoo za kuhifadhia maua haya. Pia naona watu ambao wanafunga maua haya kwa vifungu vya ukubwa mbalimbali.

Hapa ni sokoni , tunaona watu wakiuza vyakula vya aina mbali mbali, kwa upande mmoja tunaona magari yanapita . Upande ule mwingine kuna mashuka ya vitanda na kuna mikoba ya aina mbali mbali. Pia, kando yake kuna nguo za watoto za kulala.

Hili ni duka la viatu. Viatu hivyo vimepangwa kwa rafu. Kuna viatu vya wanaume, wanawake na watoto. Kuna viatu vilivyotengenezwa na ngozi au mpira, kuna viatu vya rangi nyingi kama vile nyeusi, nyeupe, kijani kijivu, kahawia na rangi nyinginezo. Pia viatu hivi zinaeza tumika ofisini au matembezini.

Hapa ni sokoni naona muuzaji akingojea wanunuzi. Anauza matunda ya aina mbali mbali . Naona machungwa, papai, nanasi, mandizi, ndimu, tufaha, avocado, tikitiki-maji, maembe na aina mbali mbali zingine za matunda.

Sokoni la mapambo tofauti kuna michongo ya wanyama aina nyingi kama: ndovu, vifaru, pundamilia, twiga na vichwa vya watu wa Kimaasai. Kuna michongo pia ya: miiko, fimbo, chupa pia, kuna: bangili, mikufu, vipuri, herini, nguo za Kiafrika kama vile shati za wanaume na marinda ya wanawake, upande mwingine, wa rafu.

Hili ni soko la mapambo ya michongo. Wanyama mbalimbali kama vile twiga, punda milia, ndovu, simba, vifaru wamechongwa. Watu pia wa jamii ya Kimasai wamechongwa. Hata saa za ukutani. Kando na hayo tunaona teo na vikapu vilivyoshonwa.

Mapambo ya matangazo, bango moja ni la kampuni ya fedha residence . Bango hili linatangaza vyumba vya kukodesha zilizoko hotelini. Unaweza kukodesha kwa siku, kwa wiki au kwa mwezi. Kuna ishara ya lilipo jengo hili na nambari za kufikia kampuni ile. Kando pia kuna kampuni nyingine from and 80 daily inahudumia watu na vyumba vya kulala na kiamsha kinywa.

Jumba la kifahari la gorofa moja la kukodesha au la mtu binafsi. Jumba lina madirisha makubwa kuonyesha vyumba vyake ni vikubwa sana, Paa lake ni la matofari mlango wake mweusi umejengwa na chuma Veranda inayozunguka nyumba ibandikwa vigae vya rangi nyeupe na kijivu kando yake kuna gereji lililoegeshewa magari.

Kibango cha kuonyeshana vilipo vyumba vya nyumba hii ya kukodisha ya Kose Heights . Kibango kinaonyesha kwamba jumba lina ghorofa saba bila kujuimisha kitengo cha chini. Vyumba vimepewa majina kulingana na ghorofa linalopatikana, kisha namba ya chumba. Jumba hili laweza kuwa nyumba la watu kuishi au maduka yakufanyia biashara tofauti.

Nyumba la kifahari la ghorofa mbili. Nyumba hili ingawaje ni kubwa, laweza kuishi familia moja tu kulingana na muundo wake. Lina vyumba vya kulala zaidi ya tano, na ina ubaraza ghorofani wa kupumzikia. Madirisha yake ni makubwa, kuonyeshana kwamba vyumba viyake ni vikubwa. Mlango wake, umeundwa na chuma kwa minajili ya usalama. Kando ya nyumba, kuna gari moja la kibinafsi la rangi nyeupe.

Jumba kubwa lisilo la gorofa la kukodesha. Jumba hili lina vyumba vya kulala kama nne hivi. Kando yake kuna gereji ya kuegesha magari. Jumba hili limejengwa na mawe na lina paa ya matofali. Kuna bustani inayozunguka jumba lile. Bustanini imepandwa nyasi, miti midogo na maua aina tofauti.

Jijini, nyumba za kukodishwa za aina mbali mbali. Nyumba za kifahari za maghorofa mengi na pia zisizo za maghorofa zinaonekana kwa umbali. Nyumba hizi zaweza kuishi takriban familia hamsini au zaidi pia kuna nyumba duni kando na zile za kifahari. Nyumba hizo ingawaje ndogo zaweza kuishi watu wengi mno. Pia kuna nyumba nyingi zinazoendelea kujengwa.

Jengo la ghorofa tatu kubwa laendelea kujengwa. Kulingana na ukubwa wa jengo hili, inaonekana ni la kukondeshwa laweza kuwa la maduka ya biashara au nyumba za watu kuishi. Jengo hili lina madirisha, milango na ya ukubwa mbalimbali. Juu ya jengo hili kuna matangi ya kuwekea maji.

Jengo la ghorofa nne, laendelea kujengwa. Kulingana na ukubwa wa jengo hili, laonekana ni la kukodeshwa. Laweza kuwa ni la duka za biashara au nyumba za watu kuishi. Jengo hili lina madirisha na milango mikubwa, kuonyesha kwamba vyumba vile ni kubwa sana. Kuna matanki ya kuwekea maji ya kunywa au matumizi mengineyo juu ya paa za jengo lile.

Jumba la ghorofa nne linaoonekana kama Laton, Northridge Heights. Jumba hili ni la kukodishwa. Linaonekana ni kama la viumba viwili au vitatu, vya kulala. Limejengwa kwa utaratibu, kuna roshani ya watu kupumzikia au kufanyia kazi za nyumba. Paani, kuna matangi ya kuhifadhi maji na pia kuna waya za nguvu za umeme.

Jumba la ghorofa moja. Jumba hili lina vyumba vya kulala takriban kama tano au sita, ingawaje siyo jipya, linaonekana limehifadhiwa vyema, kuta za mawe na paa za matofali ziko kwenye hali nzuri. Hapo nje pamemwagwa kokoto ili kuzuia watu kukanyaga matope. Lango kubwa jeusi lenye waya za umeme ndilo linalolinda jumba hili.

Majumba ya magorofa mengi yamejengwa huku yakikaribiana. Kulingana na ukubwa wa majumba yale, hayawezi kuwa ni ya kibinafsi au ya kifamilia bali ni ya kukondesha. Kila jumba lina uwezo wa kupangisha familia au maduka mengi sana. Juu kuna waya nyingi sana za nguvu za umeme za kuweza kuhudumia majumba yale.

Kibango cha kutangaza kwamba kuna nyumba iliyotayari kukodeshwa kimebandikwa kwa nyumba yenyewe. Kinasoma hivi: nyumba ya kukodeshwa ya vyumba viwili vya kulala, nambari ya simu ni 0794723525.

Jengo kubwa la ghorofa kama nne hivi. Jengo hili ni yenye rangi ya kijani kibichi na nyeupe. Lina muundo wa nyumba za kukodisha. Inaonekana ni kama ghorofa moja yaishi, familia moja au mbili, kwa ukubwa, wa madirisha au veranda zake.

Naona uwanja ambao hujajengwa, kando yake kuna majumba ya ghorofa moja au mbili kumaanisha labda ni ya watu binafsi. Nyumba zile zimekaribiana lakini zinaonekana ziko katika nyanja tofauti. Juu ya nyumba zile kunaonekana matangi ya maji na kuta za usalama zinazozunguka nyumba zile. Uwanja huu ambao hujajengwa labda ni wa kuuzwa ili pia ujengewe nyumba.

Nyumbani ya kifahari. Nyumba ya ghorofa moja au mbili iliyojengwa kwenye uwanja mkubwa. Kando ya nyumba hiyo kuna bustani lililo pandwa nyasi nzuri, na pia kuna ua lililo undwa vizuri ambalo limezunguka bustani ile. Kuna pia, maua, na mimea tofauti tofauti inayozunguka nyumba hii.

Duka kuu la wanunuzi kujihudumia sehemu ya mapochopocho kama vile soda, maji ya matunda, biskti zote zimepangwa kwa utaratibu sana ili kuhakikisha wananuzi wanafikia na kuchagua kwa urahisi. Juu ya rafu kumewekwa mabango yanayoonyeshana kwamba kuna kupunguza bei kwa bidhaa hizi.

Ndani ya duka kubwa, bidhaa, kama vile paketi za mchele, mafuta ya kupikia, siagi na kadhalika zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu mtawalia. Juu ya rafu kuna vibango vidogo vidogo vinavyoning'inia, vya kuonyesha kwamba vitu vinauzwa kwa bei nafuu. Iwa umbali naona mhudumu wa duka hili akipanga vitu rafuni.

Dukani kuu linalowezesha wanununzi kujihudumia. Bidhaa nyingi zimepangwa kwenye rafu nyingi sana kulingana na aina na rangi ya bidhaa. Kuna kompyuta inayotumiwa na wahudumu wa duka ili kujumuisha hesabu za bei tofauti za wanunuzi walipe na wawekewe bidhaa zao kwenye mifuko. Kando kuna mapipa madogo ya kutupia taka.

Nje ya duka moja la kujihudumia, linalojulikana kama QuickMart , magari yameegeshwa kando, na duka lile, wahuduma wake waliovalia, sare za kijani kibichi, wamo pale nje, ilikuwasaidia wanunuzi, kupelekea bidhaa, walizonunua kwenye magari yao, duka hilo linaonyesha kwamba, huwa linafunguliwa, masaa ishirini na nne, siku zote za wiki.

Duka kuu la wanunuzi kujihudumia, mabango ya kupunguza bei kwa asilimia sitini nyana ninginia toka paani. Nguo nyingi za aina, rangi na ukubwa tofauti zimewekwa rafuni ili kuwezesha wanunuzi kuchagua zinazowapendeza kwa urahisi.

Dukani kuu la wanunuzi kujihudumia la kampuni ya Carrefour. Bidhaa kama vile siagi, mafuta ya kupikia, unga, sukari, mayai, zimepangwa kwenye rafu kubwa na ndefu ili kuwasaidia wanunuzi kufikia bidhaa zile kwa urahisi. Kuna pia vibango vya kuonyesha kulipopangwa vitu zingine tofauti na pia za kuonyeshana bei ya bidhaa zile.

Duka kuu la wanunuzi kujihudumia. Sehemu ya vinywaji vya soda toka kampuni mbali mbali ikiwemo cocacola na ingine ijulikanayo kama Club . Chupa za soda za rangi tofauti kama vile: nyekundu, nyeusi, manjano na kijani kibichi zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu ilikuwasaidia wanunuzi kufikia na kuchagua kwa urahisi.

Duka kuu la wanunuzi kujihudumia. Kuna bidhaa kama vile: masala, asali, pilau. Upande mwingine kuna: sabuni za kuoshea nywele, za kuoshea mwili, za kuoshea vyoo na bafu na kadhalika. Pale juu ya rafu kuna kibango kinachotangaza kwamba duka hili limepunguza bei kwa bidhaa zilizopangwa kwenye rafu lile.

Dukani kuu la wanunuzi kujihudumia. Sehemu hii ni ya vyombo vya plastiki kama vile: viti vya watu wazima na pia watoto, meza, ngazi, viatu vya watoto, sabuni za aina mbali mbali pia zimepangwa kwenye rafu. Paani kumening'inia kibango cha kuonyesha bidhaa zinazopatikana kwenye sehemu hii ya duka hili.

Dukani kuu la wanunuzi kujihudumia, bidhaa kama vile siagi, mayai, unga na mafuta ya kupikia zimepangwa kwenye rafu kwa utaratibu sana ili kuhakikisha wanunuzi wanafikia na kuchagua kwa urahisi. Juu ya rafu, kumeekelewa mabango ya bei na pia ya kutangaza bidhaa nyinginezo zinazopatikana kwenye duka lile.

Dukani kuu la wanunuzi kujihudumia, sehemu ya vinywaji na machopo chopo ya unga ngano, kuna vinywaji kama vile kahawa na majani, pia kuna vinywaji vya matunda kama maembe na machungwa, kando kuna keki, mikate na pia peremende za aina tofauti wahuduma wa duka lile wamevalia aproni na barakoi na kujifunikia nywele ili kudumisha hali ya juu ya usafi na ya afya.

Hili ni duka la kujihudumia, naona kitengo cha matunda kama vile maembe machungwa na ndimu. Upande mwingine kuna wahuduma wa duka wakipanga mikate ,mandazi na keki za aina mbali mbali kwenye rafu, kila bidhaa imeweka kibango kidogo cha kuonyesha wanunuzi bei.

Hili ni duka la kujihudumia. Bidhaa tofauti zimepangwa kwenye rafu kubwa kulingana na ukubwa, aina na mahitaji mbalimbali. Naona dawa ya kusugulia meno, kando yake mikate na keki. Mbali kidogo kuna kaunta ambayo wanunuzi wanalipia bidhaa ambazo wamechagua.